Huyu mama amebeba mtoto ili ahudumiwe na muuguzi. Iwapo huyu mtoto ni mgonjwa ama anapata tu chanjo. Mama anaonekana amevaa barakoa na pia vilevile, huyo muuguzi amevaa barakoa na anahudumia mtoto.

Huyu kijana anaonekana amelala kwa kitanda na anasaidiwa na daktari kunyoosha mguu. Labda wote ni mashida au ni mazoezi anasaidiwa kufanya na huyu kijana pia vilevile anaonekana amevaa barakoa.

Kwa hii zahanati, kunaonekana kuwa na vitanda vingi sana. Kuna vile ambavyo havina wagonjwa na pia vilevile kuna vingine vina wagonjwa. Kuna yule muuguzi anaonekana akitembea ndani anahudumia wagonjwa. Kwa ukuta kuna televisheni.

Huyu mama anaonekana akiwa na furaha kwa sababu anaonekana akitabasamu. Iwapo ana furaha kwa sababu amepata mtoto. Nyuma yake kuna neti ya rangi nyeupe na huyu mama amevaa nguo yenye rangi ni kijani kibichi.

Hili jengo linaonekana limeporomoka na watu wengi wanaonekana wamefika hapa, pamoja na watu wa usalaba nyekundu pia vilevile wanaonekana kuwa wamefika. Kuna vitu vingi vinaonekana vimeharibika sana.

Huyu muuguzi anahudumia mtoto mchanga na huyu mtoto anaonekana amebebwa na msichana ambaye ameketi. Huyu msichana pia vilevile anaonekana kuwa amevaa barakoa. Muuguzi naye pia amevaa barakoa.

Hapa kwa kliniki ya meno kuna wauguzi wawili wanaonekana kushughulikia mgonjwa ambaye amelala. Huyu mgonjwa iwapo anashida kwenye meno, anataka anataka kung'olewa au wanamshona kwa mdomo.

Huyu muuguzi anaonekana anahudumia mgonjwa na huyu mgonjwa ameketi. Muuguzi anaonekana amevaa barakoa na pia vilevile amevaa shati ya rangi nyeupe. Kuna watu wawili pia wamesimama kando.

Hizi ni chupa ya dawa na zinaonekana zimesimamishwa, kuna zingine zina vifuniko nyekundu ya rangi nyekundu na zingine ya rangi nyeupe. Pia vile vile juu ya meza kuna dawa ambazo zimewekwa.

Wawili wanaonekana wamekaa kwenye kiti na wote wanaonekana wamevaa barakoa. Pia vile vile, wote wamevaa shati ya rangi nyeupe. Mmoja anaonekana kuwa na mashine ya kutengeneza barakoa. Kando yake, kuna barakoa kadhaa ambazo zimewekwa.

Mama anaonekana akichota maji kwenye mfereji na huyu mama anaonekana amebeba kibuyu kwa mkono wa kulia na pia vile vile ameshikilia kingine. Kuna vibuyu kadhaa kando yake na nyuma yake kuna kijana ambaye amesimama amevaa barakoa na ana nguo ya fulani nyeusi.

Vijana hawa wanaonekana wakiosha mkono kwa mfereji na wote wamevaa shati ya manjano. Wote pia vilevile wamevaa barakoa na wameinama.

Hawa wamama wanaonekana wamebeba mitungi ya maji. Mmoja huyu wa nyuma anaonekana amebeba mtoto pia na wanatembea. Iwapo wametoka kuchota maji kwenye mto au kwa mfereji.

Muuguzi huyu anaonekana anataka kuhudumia huyu msichana. Anaonekana kuwa ameshika sindano kwa mkono tayari kuhudumia msichana huyu. Huyu muuguzi anaonekana amevaa shati ya rangi nyeupe.

Ni msimu wa ukame. Wanyama wanaonekana wameaga. Pia vile vile, mti unaonekana umeanguka na vingili vinaonekana kunyauka sana. Ardhi pia vile vile imekaa tambarare.

Huyu muuguzi amesimama na anaonekana amebeba sindano kwa mkono akiweka dawa na pia vile vile anaonekana amevaa barakoa na amevaa shati ya manjano.

Kuna watu wawili ambao wamesimama, kuna mama na kuna mtoto, na yule mtoto amevaa shati ya rangi nyeupe, na wanaonekana wote kuwa wamevaa barakoa. Yule mama anaonekana akimpa yule mtoto sabuni ili anawe.

Kuna watu wawili ambao wamesimama na wote wanaonekana kuwa wamevaa shati ya rangi nyeupe na wote pia vilevile wamejifanya kuwa na barakoa na wanaonekana kuwa wamesimama kando ya gari, na lile gari lina rangi nyeupe.

Hapa kuna chupa ya dawa na moja kati ya hizi chupa ni ya yellow fever . Kando kuna syringe ambayo imewekwa juu ya meza. Tena kuna barakoa ambayo imewekwa juu ya meza na hiyo barakoa ni ya rangi ya samawati.

Hawa watu wanaonekana kuwa wametoka kuchota maji na wote wanaonekana kuwa wamebeba vibuyu kichwani. Inaweza kuwa wametoka kuchota maji kwenye mto au kwenye kisima na inawezakuwa ni msimu wa kiangazi.

Hili ni shamba kubwa na kuna mkulima ndani ya shamba na huyu mkulima anaonekana kuwa amevaa nguo ya rangi nyeupe na huyu mkulima anaonekana kuwa ananyunyizia mimea maji au dawa.

Hapa kuna watu wengi na hawa watu wanaonekana kuwa wamesimama kwenye foleni tayari kuhudumiwa na hawa watu wanaonekana kuwa wote wamevaa barakoa na kuna muuguzi anahudumia mmoja ambaye ameketi kwenye kiti tayari kuhudumiwa.

Huyu ni mkunga. Anaonekana yuko tayari kusaidia huyu mama mjamzito na huyu mkunga anaonekana kuwa amevaa barakoa na huyu mama mjamzito anaonekana kuwa ana maumivu sana.